ngari ya rangi nyeusi, ni toyota, ikona miguu miine na kioo dirisha, na number plate

Ni pesa mia mbili, mia na hamsini ambayo iko kwa mikono ya mtu, anahesabu.

Hii ni soko iko na matunda, mandizi, machungwa, ma apples, imefunikiwa na karatasi nyeusi imepangwa kwa mpangilio.

Kuna wauzaji mboga, wamama na wababa. Wanaonekana wanashangaa kuna uchafu kando yao. Iko kwa mto. Inateremka side hii ya chini. Iko na makaratasi mingi sana na ni nyeusi .

Kuna lori imebeba magari mingi iko kwa barabara ni nyekundu.

Hii ni benki, imefunguliwa mlango, iko na mashini, imetengenezwa vizuri sana, watu hutuma pesa kutumia nja nyingi ambazo zimeandikwa kwenye mlango.

Kuna mwanabiashara mwanamke ambaye anauza vitu za maasai. Kuna ma sandals na maleso.